Kundi la watu wazima wenye rika tofauti, wanaume kwa wanawake walioketi na kusimama kwenye sehemu ya wazi wakimskiliza mwalimu anayeandika kwenye daftari refu.

Kundi la watu wazima lenye rika tofauti wanaume kwa wanawake wamesimama katika jengo kubwa wakipiga picha kama ukumbusho katika mkutano huo.

Kundi la watu wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake waliosimama na kumsikiliza mtu anayeongea mbele, akiwa anaongea kuhusu mada fulani kwenye tamasha hilo.

Kundi la watu wazima lenye rika tofauti wanaume kwa wanawake wakiwa katika chumba wakikiangalia kifaa kilichopo juu ya meza ya rangi ya bluu wakijifunza kuhusiana na jambo husika.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa wakekusanyika katika chumba kikubwa wakizungumza au wakijadiliana kuhusiana na somo husika ili waweze kupata mbadala.

Mandhari ya bembea zilizoning'inizwa kwenye chuma zilizoshikiliwa kwenye udongo wa rangi ya kahawia, kwa ajili ya wanafunzi wa shule za watoto kuja kubembea.

Mwalimu aliyevalia nguo za kiofisi akiwa anafundisha wanafunzi wa elimu ya awali kutumia ubao mweupe, ili aweze kuwaelewesha vizuri wanafunzi.

Mandhari yenye bustani yenye miti midogo, na nyasi na jengo lililo refu, lenye pichapicha kwenye ukuta, zikifundisha wanafunzi wa elimu ya awali, ili waweze kuelewa haraka.

Mandhari ya majengo yaliyopangwa kwa safu yenye madarasa kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia, yenye miti mikubwa kwa midogo bustani nzuri na udongo wa rangi ya kahawia nyekundu ikionyesha mazingira salama na safi kwa ajili ya kujifunza.

Mandhari nzuri yenye majengo makubwa na sehemu ya kuegesha magari, bustani kubwa yenye majani ya kijani kibichi, miti mikubwa kwa midogo na wanafunzi wanapita wakivalia sare ya bluu juu, suruali ya kijivu na viatu vyeusi na soksi nyeupe.

Rafu tofauti, zenye sehemu za kuwekea mabegi yenye mitihani ya wanafunzi wa shule ya awali ili kuzuia upotezaji au kuchanganya mambo.

Kitabu kitumikacho kwa wanafunzi wa elimu ya awali, kinachowasaidia kujifunza tabia njema na kuzitumia wakiwa nyumbani na shuleni, kikiwa na michoro na maandishi yaliyoandikwa vizuri.

Mwalimu akisahisha madaftari ya wanafunzi aliyowapa wanafuzi

Kitabu cha baiolojia kinachotumika kufundishia wanafunzi katika shule za sekondari, ikiwa na jalada ikimuonyesha daktari akimsikiliza mgonjwa.

Maabara ya kisayansi iliyowekewa meza zilizotengenezwa kwa mbao na chuma pamoja na mfumo wa maji. ili itumike kwa wanafunzi wa sekondari katika masomo ya sayansi.

Mwalimu aliyevalia nguo za kiofisi suti nyeusi na tai nyekundu akiwaelezea wanafunzi wa elimu ya sekondari, kuhusiana na mwili unavyofanya kazi kwenye baiolojia.

Eneo la shule lenye majengo yenye ukuta ya rangi ya kahawia, yenye madirisha, mabati ya kijani yenye mistari ya njano, likizungukwa na uzio ulioanikiwa nguo za sare za bluu pamoja na majani yaliyokauka.

Mandhari ya jengo refu, lenye madirisha na milango pamoja na sehemu za kukaa kwa nje, ikiashiria eneo zuri la wanafunzi wa sekondari kujisomea.

Chumba kikubwa chenye vitanda vya chuma vikiwa na magodoro, kukiwa na mwanga pamoja na sakafu Iliyowekwa na tiles nzuri kwa ajili ya kupata mazingira safi kwa wanafunzi kulala.

Kundi la watu wazima wenye lika tofauti, wanaume kwa wanawake, walioketi ndani ya darasa. Wakimsikiliza mwalimu, aliyopo mbele akiwafundisha kwa kutumia ubao mweupe.

Kundi la wanawake watatu waliopo ndani ya chumba kikubwa cha kupumzikia chenye vitanda, makabati yaliyowekewa nguo na vitu vingine, ikiashiria kuwa ni sehemu salama ya kupumzika wanafunzi.

Kundi la watu wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, waliovalia mavazi ya sare ya bluu na nyeupe wapo ndani ya darasa wakimsikiliza mwalimu ambae anafundisha kwa kutumia projekta.

Kundi la watu wazima mwenye rika tofauti (wanaume kwa wanawake) waliokaa kwenye viti vya rangi ya bluu katika chumba kikubwa, wakimsikiliza mwalimu aliyevaa mavazi ya kiofisi akiwaelezea kuhusiana na somo husika.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake walioketi kwenye meza wakimsikiliza mwalimu akiwa anatoa somo husika.

Kundi la watu wazima, lenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, walioketi katika viti vya kijani, katika darasa kubwa, wakimsikiliza mwalimu anayeongea mbele.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti, wanaume kwa wanawake, wakiwa wameketi ndani ya darasa kubwa, wakimsikiliza mwalimu ambaye anawaelekeza mbele kwa kutumia ubao mweupe.

Kundi la watu wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, waliovalia barakoa wapo ndani ya darasa wakifundishwa na mwalimu wao aliyopo mbele kwa kutumia projekta.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa katika chumba kikubwa cha kujisomea. Ili waweze kupata utulivu wa akili na kupata somo husika.

Wanafunzi wawili walioketi ndani ya chumba cha makompyuta wakiwasikiliza mwalimu anayewafundisha namna ya kutumia kompyuta hiyo ili wapate elimu tosha na kutokurudia makosa.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake waliyoketi katika viti vyekundu katika chumba kikubwa wakimsikiliza mwalimu aliyevalia mavazi ya kiofisi anayefundishia kwa kutumia projekta.

Kundi kubwa la wanafunzi waliovalia sare za rangi ya bluu wakiwa ndani ya chumba kikubwa na msimamizi wameketi wakiwa wanafanya kazi au mtihani.

Kundi kubwa la watu wazima wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya bluu katika chumba kikubwa, wakijaribu kutengeneza vifaa vya umeme.

Karakana yenye madirisha makubwa, iliyomo na wanafunzi waliovalia sare za rangi ya bluu, wameketi wakifanyia au wakitengeneza mifumo ya umeme iliyopo juu ya meza nyeupe.

Kundi la wanaume wanne wenye rika tofauti, wakijaribu kugundua au kuangalia kitu katika utengenezaji wao wakiwa katika jengo kubwa lenye madirisha yanayopitisha hewa safi.

Kundi kubwa la wanafunzi na mwalimu wao kwenye ofisi kubwa yenye madirisha pande zote, wakitengeneza vifaa kwa kutumia mbao ili wapate funzo.

Wanawake wawili, walioketi kwenye meza ndefu nyeupe na kifaa cha bluu, wakitengeneza kitu katika chumba kikubwa ama ofisi yenye dirisha kubwa upande wa kulia.

Kundi la watu waliomo ndani ya ofisi kubwa, waliovalia nguo za sare za bluu na wengine wenye nyeusi na barakoa, wakitumia kompyuta za mezani na wengine wakitengeneza vitu.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, waliovalia sare za rangi la bluu wakimsikiliza mwalimu anayewaelekeza kutumia kifaa kilichopo juu ya meza ya kahawia katika jengo kubwa.